Mkulima ako kwa shamba tena ananyunyizia mimea zake dawa, ili kuzuia ugonjwa wa kuchapa hizo mimea. Pia kuzuia wadudu kuharibu hizo mimea ambazo mkulima huyu amezipanda.

Hiki ni chumba cha upasuaji kwenye hospitali, tena hapa hawa madaktari, ni madaktari wa upasuaji wanaoguzia wagonjwa ambao wako na shida katika mwili wao ambao unahitajika kufanyiwa upasuaji ama oparesheni.

Daktari ama muuguzi huyu anapima dawa. Anaweka dawa kwenye sindano. Sindano lake ili atumie hilo sindano kumdunga nayo mgonjwa kumtibu mgonjwa kutokana na magonjwa tofauti tofauti kama za measles .

Haya ni mifereji mpya ya maji na tena kuna mitungi ambazo zimewekwa hapo ili ziwekwe maji kutokana na hayo mifereji halafu pia inaonekana kuna wakubwa ama viongozi ambao wamekuja kuonelea jinsi ambavyo mifereji hizo zinafanya kazi.

Dawa hii imewekwa juu ya meza na tena inaonekana ya kwamba, inataka kuuzwa, inauziwa mtu ama inapatiwa mgonjwa fulani kwenda kuitumia, kama dawa ya tezi dume kupanuka.

Hawa ni madaktari wa meno, tena wako kwenye chumba ambalo wanamshughulikia mgonjwa mmoja ambaye amelala kweye hicho kiti ili kuangalia shida iliyo kwa meno yake na kumtibu kutokana na huo ugonjwa ambao unawezekana uko kwa mdomo wake.

Haya ni aina tofauti tofauti ya madawa zinazopatikana hospitalini. Tena zimewekwa hapa, saa zingine zimepatiwa mgonjwa aende ameze na daktari na afuatilie jinsi anavyopaswa kumeza.